Mabomba meupe yaliyo na miche au mimea iliyochipuka kana kwamba imemea. Hii ni mtindo wa ukulima wa kisasa ambao hauitaji utumizi wa mchanga. Mabomba hayo yameshikiliwa juu ya ardhi na vyuma.

Shamba la kisasa linaonekana likiwa na mistari ya mboga za majani zilizopandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yaliyoinuliwa juu ya ardhi. Mazingira ni safi, mwanga ni wa kutosha na mfumo huu unaonyesha teknolojia ya hydroponics ambapo mimea hukua bila udongo.

Mirija midogo ya plastiki nyeupe imesimama wima, kila moja ikiwa na mashimo yenye mipini ya buluu na nyeusi pembeni. Sakafu ni ya zege na nyuma kuna paa za nyumba pamoja na anga lenye mawingu. Mpangilio huu unaonyesha mfumo wa kisasa wa kulima mboga bila kutumia udongo.

Hii ni aina ya kilimo ambayo mifuko midogo imepandikizwa mimea yenye majani mabichi. Mizizi yake inaning'inia na kuguza maji kwenye beseni la blue . Mfumo huu unatumia maji badala ya udongo, na majani yanaonekana yakiwa na afya nzuri.

Mtu amesimama ndani ya green house kubwa yenye paa la plastiki. Anashikilia trei kubwa iliyojaa miche ya mimea yenye majani mabichi. Meza ndefu mbele yake imejaa miche mingine ya mimea na nyuma kuna gari jeupe nje ya green house .

Watu watatu wanafanya kazi shambani, wakichuma au kutunza mboga aina ya kabichi. Wako wameinama katikati ya mimea, na shamba limejaa kabichi nyingi zinazomea vizuri na zenye afya. Pia kuna miche mingine shambani.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea ya mboga, inaonekana kama kabichi. Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wenye rutuba. Mazingira ni ya kijani kibichi, anga ni ya bluu na kuna miti pembezoni mwa shamba.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi rangi ya bluu, amesimama katikati ya green house yenye mimea mingi ya kijani. Greenhouse imejengwa kwa nailoni na miti, na mimea imepangwa vizuri duniani, pande zote mbili za njia kuu.

Nyanya ziko katika hatua tofauti za ukuaji kuna za kijani ,njano na nyekundu zikiwa bado shambani kwenye udongo wenye rotuba. Mazingira yanaonekana ni kama ya greenhouse na bustani ya kisasa inayotumia teknologia ya kulinda mimea.

Shamba la migomba lenye majani mabichi, imepangwa mstari kwa mstari. Pembeni kuna wavu wa bluu na udongo ulioandaliwa vizuri. Mazingira ni ya kijani kibichi, yanayoonyesha kilimo cha kisasa cha ndizi.

Shamba kubwa la mananasi. Mimea imepangwa kwa mstari kwa mstari na mananasi yamekomaa juu ya kila mmea. Eneo linaonekana na kijani kibichi hadi mbali. Mazingira yanaonyesha kilimo na mananasi kwa wingi.

Vifaranga wengi wa kuku wakiwa kwenye panda, wakiwa wamezungwa vyombo vya maji na chakula vilivyoandikwa chicken drinker. Sakafu imetangazwa mbao au nyasi kafu na vifaranga ni wa rangi nyeusi na nyeupe.

Wafanyakazi wamevaa sare za kijani na kofia. Wamesimama kwenye mstari ndani ya kiwanda wakipanga na kufungasha maua kwenye meza kubwa. Meza zimejaa maua ya rangi tofauti tofauti. Kuna chupa za dawa au sanitizer na vifaa vya kufungashia.

Shamba la mimea yenye afya na ya rangi ya kijani kibichi, matone yanaonekana yakiwa yaki mwangaliwa shamba hili kwa mtindo huo. Mapyapu yakionekana kupita katikati ya mashamba hio.

Shamba linaonekana likiwa limelimwa vizuri. Paipu zimepangwa kwa mtindo wa umwagiliaji maji ambao pia unasaidia kulima wakati wowote iwe ni wa kiangazi au ni wa wakati wa mvua. Nyuma yake kunaonekana sehemu ambayo inaonekana kama milima na miti michache kwa umbali.

Mandhari haya yanaonekana kuwa na jua kali, kando yake kuna majani yaliyo kauka. Pia katikati mwa majani haya yaliyo na rangi ya kijani kibichi, kuna pipe nyeusi ambayo inapita katikati yao kanakwamba ni mfumo wa umwagiliaji maji wa matone.

Mifereji imechimbwa katikati ya shamba na maji mengi yanaelekezwa kwenye mimea kupitia bomba ndogondogo. Mimea imemea kwa mstari, udongo unaonekana wenye rotuba na sehemu kubwa ya shamba imehifadhiwa vizuri.

Shamba lenye udongo mwekundu, mistari ya mabomba ya umwagiliaji imepangwa kwenye matuta na mimea michanga imeanza kuota. Pembeni kuna nyasi na miti. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia umwagiliaji wa matone kwenye kilimo.

Shamba la mboga; mimea midogo imepandwa safu, safu na kuna mabomba meusi ya umwagiliaji matone yamewekwa juu ya udongo ulionekana kupaliliwa vizuri. Mazingira yanayoonyesha kilimo cha kisasa, na mimea inaonekana yenye afya njema.

Shamba limepandwa mboga safi kwa mstari, mimea ikiwa imechipuka vizuri kwenye udongo na mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekew, kila mstari unaonekana umepishana vizuri na sehemu ningine zenye udongo mwekundu zinazoonyesha unyevunyevu wa kumwagilia maji.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea, udongo umejaa maji na kuna bomba la umwagiliaji maji likiwa limeegeshwa kwenye mfereji wa maji. Mazingira yanaonyesha kilimo cha umwagiliaji kwenye ardhi tambarare. Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri.

Mifereji ya umwagiliaji imechimbwa katikati ya shamba lenye mimea ya mahindi inayomea vizuri na maji mengi yanaonekana yakielekezwa kwenye shamba kupitia bomba dogo dogo. Mazingira yanaonyesha matumizi ya mfumo ya umwagiliaji kwa ajili ya kukuza mazao shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba ndogo la plastiki limeshikwa na klipu na matone ya maji yanatoka polepole kwenye udongo wenye maboga za majani zinazomea pembeni. Mazingira yana mwanga wa asili na mimea ya kijani.

Shamba lililo na mimea na michanga safuafu. Maji yanamiminika kati ya mistari kupitia bomba jeupe kama sehemu ya umwagiliajj. Mandhari inaonekana wazi na mashamba yana afya nzuri.

Shamba ndogo lenye mistari ya mimea michanga ya kijani na mfumo wa umwagiliaji wa matone umeekwa kwenye kila mstari. Udongo unaonekana mweusi na wenye rutuba na mimea inamea vizuri kwa mpangilio mzuri.

Mmea mdogo wa kijani shambani upande wa kushoto ukiwa karibu na bomba jeusi la umwagiliaji matone yaani drip irrigation kuna pafu ndogo nyekundu lililounganishwa kwenye bomba na ardhi inaonekana imelimwa vizuri .

Shamba kubwa lenye mistari ya mimea michanga iliyopandwa na mabomba ya umwagiliaji wa matone yamepangwa kwenye kila mistari. Watu wachache wanaonekana mbali wakifanya kazi shambani. Mazingira inadhihirisha kilimo cha kisasa kwa kutumia teknolijia ya umwagiliaji.

Shamba lenye mistari ya mimea michanga ya kijani na bomba refu jeupe likitoa maji kwa kila mstari wa mmea. Kupitia mfumo wa umwagiliaji, mazingira ya shamba ni ya kijani na miti mingi inaonekana nyuma.

Bomba kubwa na mabomba madogo ya plastiki yakiwa yamepandwa kwenye udongo mwekundu yanatumika kwa mfumo wa umwagiliaji maji matone mazingira haya yana fanana na shamba la kisasa ambapo maji husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la mboga lenye mistari ya mimea michanga na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa kwenye udongo mazingira yanaonekana safi na mimea ina afya nzuri.

Shamba lenye udongo mwekundu, mistari ya mabomba ya umwangiliaji imepangwa kwenye matuta. Na upande mmoja kuna mimea michanga inayoota. Mazingira yana miti mingi pembezoni na anga ni safi. Inaonyesha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji shambani.

Shamba lenye mistari ya mimea mibichi. Bomba la umwagiliaji limelazwa kati ya matuta na upande mmoja kuna jembe limechomekwa ardhini. Mazingira yanaonyesha teknolojia ya umwagiliaji na kilimo cha kisasa kwenye ardhi yenye rotuba.